Kina mama wanafanya kazi ngumu sana kwa ulezi wa watoto wao wanapokua wachanga, ni vizuri kuwapa kina mama wote heshima kuwapa wakati mwafaka wa kuweza kulea watoto wao wanavyofaa wanapokua wachanga ni vizuri.

Mvua nyingi imenyesha nyingi na maji kutapakaa kila mahali kuleta mafuriko kama haya yanayoonekana kwenye hili chumba. Kuna watu wanaotoka na beseni na ndoo kuweza kutoa maji hayo, ndiposa watu waweze kuweza kuishi vizuri kwa chumba hiki. Ni vizuri kutoa maji yote.

Watoto wanapozaliwa na kuwa na shida, wanawekwa hospitalini ndiposa wa daktari wawaangalie alafu wakishapona wanawapeana kwa mama zao ambao wanaendelea na kuwatunza na kuwapa malezi yanayostahili.

Watu wengi sana wanaopatwa na shida ya meno huogopa kwenda hospitalini. Kwani wengi wanaogopa daktari huenda wakaona meno yake imeharibika. Na wengine ambao mdomo wao unatoa harufu mbaya hofia dakitari wasione mdomo wao vile unavyonuka vibaya.

Chupa la dawa huwa iko na alama iliyoandikwa na karatasi ambayo imebandikwa. Ikiwa linaonyesha hili dawa ni nila ndani ndiposa daktari anapotoa kudunga mtu sindano akiangalia kichupa hilo atajua ni chupa la dawa ambalo anataka kutumia.

Kwenye maeneo ambako kuna shida ya maji, watu wamesaidika kwa kuchimbiwa maji ambayo imesaidia jamii nyingi sana ambazo zinateseka na maji. Maji ikichimbwa mahali, watu huweza kwenda na mitungi yao na kuweza kuchota maji na kuipeleka nyumbani.

Hospitali hii kuna vitanda ambavyo vinazitengenezwa vizuri iwezekanavyo nakuwekwa pale ndiposa mgonjwa yeyote yule akifikishwa hospitalini akiwa maututi anaweza kuekelewa kitanda hicho na kuweza kusukuma inje akipelele kwa ndani ndiposa apate matibabu.

Jino linapoanza kuuma, mtu huweza kupeleka hospitalini na kung'olewa. Hii huweza kusababisha mtu aweze kukaa bila meno, lakini ni vizuri mtu anapo tolewa jino, anapong'olewa, aweze kukaa pengine ndiposa, ziweze kukaa mbili.

Hujengwa ndiposa watu waweze kujisaidia wakati wanapatwa na haja kubwa ama haja ndogo, ni vizuri kuhakikisha kila sehemu inajengwa choo, si mahospitalini, si nyumbani, si ofisini, hata si shuleni. Kila mahali kuweze kujengwa choo.

Kuna baadhi ya watoto waliowaoga na ni vizuri mtoto anapodugwa sindano kama huwa anaogopa sindano aweze kushikiliwa vizuri kwani huenda akajirusharusha na kujiumiza na sindano hizo. Ni vizuri kuwa mwangalifu sana wakati mtu anapopeleka mtoto hospitalini ndiposa asijiumize.

Mgonjwa anapofika hospitalini kupata daktari ambaye anampea mawaidha ya magonjwa ambayo yanaweza kuwa yanamsumbua. Ni vizuri kwa mgonjwa kuwa makini kuskiza mawaidha inavyofaa ndiposa asiweze kuenda kinyume na maelezo ya daktari wake.

Maji ina manufaa mengi kwa binadamu. Maji hutumika kufua nguo. Maji hutumika kupika chakula. Maji hutumika kuosha vyombo. Maji hutumika kuosha nyumba. Maji hutumika kupatia mifugo iweze kunywa. Pia maji huweza kuwekwa kukunyiwa.

Mtoto anapozaliwa daktari anamwagalia kwa angalifu sana. Kwani akiwa mchanga unampenda mdogo ni vizuri kuangaliwa asije akawa na tatizo lolote akipewa mama yake. Mpeleka mbali asije aka msumbua.

Mtoto anapozaliwa anapewa polio, ambayo anawezesha viungo ya mwili kukua inavyostahili. Vikuwe vikiwa na nguvu, asiweze kupata magonjwa ovyo ovyo. Magonjwa mingi kule, alelewe inavyofaa na awe mtoto mzuri.

Ni vizuri watoto wapochafua mikono yao kuweza kuangaliwa kwa uangalifu, wakiwa wajakula, wasije wakachukua mikono hiyo hiyo na kuweza kutia kwenye mbakuli na kuchota chakula kisha midomo yao, kiwa wajaosha mikono kwani hii inaweza kusababisha ata magonjwa .

Mkulima stadi akitaka kupata mazao mazuri shambani mwake ni vizuri kuvitumia ipasavyo, kuzingatia mazao yake yakiwa madogo anainyunyizia dawa yasije yakapa ugonjwa.

Moto una madhara mengi sana unapowaka mahali. Unawesa uka sababisha hasara sana hasara kubwa kwanza unavyowaka kwenye miti, unaweza ukaharibu miti hiyo ambayo ilikuwa iweze kuuzwa ikaweza kukatakatwa na kutengeneza mbao ambazo zingetumika kujengea nyumba.

Moto unavyowaka mahali husababisha hasara mingi sana kwani manyumba yakichomwa na moto huweza ata biashara zikaharaibika. Wengi huharibu vitu vyao hata mali zao huharibiwa na moto zilizo chomeka.

Kama mtu ana shida la koo, kuna mashini ambalo daktari anaweza litumia kama, tochi la kumulika ni mahali wapi ambalo mtu panamuuma. Akiliona kama kuna kitu limekwama kwa koo la mtu, ataweza kutumia kijiti aweze kutoa.

Ugonjwa wa korona ulipofika nchini mwetu, uliathiri watu wengi sana, kuna wale waliokufa, wengine wasaidika kupata chanjo, watu walikuwa wanavaa oksigeni, ni vizuri mtu kama ameathirika na ugonjwa huu aweze kupata chanjo.

Ambacho wanawake hutumia wanapokuwa katika siku zao za mwezi, inastahili kuwa mingi hasaa kwa wanafunzi wa shule, kwani huwasaidia wanapokuwa darasani wanashtukia yao imetoka, wanapoona hiyo wanatoka na kwenda kujisitiri ni vizuri kuwa nazo.

Aina za dawa ambazo ni miti shamba zingine za tembe na hizo madawa hupatikana hospitalini , dawa hizo hutibu magonjwa mbalimbali wanaotengeneza dawa hizo wana ujuzi sana

Ajali inasemekana kuwa haina kinga wala kafara, ajali inapotokea mahali inaleta madhara mingi sana. Kuna ajali zinazoletwa na gari kuanguka, ajali ingine inasababishwa na moto, moto huo unaeza tokea kwa magari yenyewe.

Sikio inapokuwa na shida, kuna baadhi ya vitu vinavyotokea kwenye masikio. Vitu hivyo daktari anatumia ujuzi wake aweze akaviondoa, ndiposa aweze kuyatibu masikio ya mgonjwa, yawe yapone, ndiposa mgonjwa aweze kusikia.

Hii ni cream ambayo mtu huweza kujipaka mahali ambapo panauma. Mtu anajipaka, akipaka mahali hapo uchungu unaisha kwa dakika moja. Ni vizuri wakati mtu anapata dawa kama hii kufuata maagizo ya daktari na kufanya alivyoelezwa.

Watu wanaoishi kwa gorofa ni hatari sana kwani wakati wa mvua gorofa nyingi huweza kutingizika, zingine huweza kuanguka, na hii huweza kusababisha ajali kwa watu pamoja na watoto wao na jamii nzima huweza kuharibika kwa kukosa watu.

Mtu anapozaliwa akiwa awali ahitimu miezi tisa, huweza kuwekwa kwa chombo ambacho nivali hapo, ndiposa aweze kukua inavyofaa kufikisha kiwango cha uzito ambacho kinafaa kwa miili yao.

Wakati unapokuwa mjamzito, hujua kwamba, yuwatarajia mtoto siku zijazo. Kwa hivyo ni vizuri sana kuweza kujitayarisha mapema. wajue watakavyopata huyu mtoto, atakuwa vipi, atavalia nguo gani na ataweza kula nini. Ni vizuri kama mwanaume wake yuko karibu aweze kuzingatia hayo akiwa ajitayarishe kwa mapema.

Ni vizuri kuzingatia usafi wa masikio, kuondoa uchafu kila mara, ndiposa masikio yetu yasije yakawa magonjwa. Yasije yakaingia vitu tukashindwa kutoa. Ni vizuri kuyapeleka hospitalini kila mara yanapoanza na shida, mtu asije akangonjeka zaidi.

Kunao baadhi ya watu ambao ni walaghai wamejitokeza, ndiposa waweze kupokonya watu pesa zao kwa kuandika vibango na kuvibandika njiani ati wakonazo dawa za kuongeza nguvu za kiume ,na wanapeana nambari lao la simu ndiposa mtu aweze kuwapigia .Ni vizuri sana kujiepusha na watu wa aina hii.

Barakoa huzuia kusambaa kwa homa kama iliyokuwa homa ya mapafu au ya Korona iliyoingia nchini mwetu iliyosababisha vifo vya watu wengi. Ni vizuri wakati mtu anapata homa aweze kuvaa barakoa.

Panga linatumika kuchimba vitu vilivyo chini, kukata kata vitu vilivyo chini ni vizuri wakati tunaguzana na vitu hivi tuzingatie jinsi ya kuweza kukata ili tusiweze kujikata.

Mtu uosha mikono yake kila dakika ,kila wakati anaposhika uchafu ,anaposalimia na watu ni vizuri kudumisha usafi wa mikono ni vizuri kutia mitungi ya maji vyupa za maji kila mahala ata sokoni ,ndiposa watu waweze kudumisha usafi .

Wakati mwingine mtu anapokuwa mgonjwa anaweza kuzidiwa na ugonjwa ukapata hawezi hata meza chakula , anaweza wekewa mfereji ambayo itatumika kupeleka chakula mdomoni mwake ni vizuri kuhakikisha kuwa watu kama hawa wameandikiwa wasaidizi hospitalini

Mtoto akizaliwa anafaa afungwe kwa nguo safi ambazo hazijatumika kwani zile mzee zinaweza kuwa na chafu ambayo inaweza kumsababishia mtoto kuanza kupata madhara ya ngozi.

Mgonjwa anapotembelea daktari, huwa anakaa chini na daktari, akaweza kumuelezea daktari ugonjwa wake. Kama ugonjwa ni wa kisiri, daktari huhakikisha hakuna mtu mwingine ako ndani anaweza kusikia mawasiliano.

Kuna wale madaktari ambao hutembelea watu nyumbani kwao na kuweza kuwatibu. Sanasana watu ambao hawawezi wakawa karibu na hospitali. Watu kama vile Wamasai, Waspmali na watu wengine ambao wana fuga ng'ombe na mbuzi walio mbali na hospitali.

chupa lilionyeshwa ni la dawa limeweza kufungwa vizuri kufungwa hivi ndiposa mtoto mchanga anapochukua asiweze kunywa kwani watoto hawajui kilicho ndani kama ni sumu au la mtoto akipata tu anakunywa na inaweza kusababisha vifo vya watoto

Ni vizuri kuwatembelea watu mahospitalini wakati wamelazwa kwani wengi wao huwa wameachwa na familia zao na ni vizuri kuwapelekea ata wanachokihitaji kama maji, kama ata chakula ili wawe na maisha mazuri.

Mtu akitaka kupanda mazao yake, kwanza hulichimba shamba lake ndiposa liweze kuwa vizuri. Akishachimba shamba lake, anaweka mazao ambayo yanapandwa kama ni mahindi. Akishapanda, anatia maji kama hakuna mvua, alafu anazingatia mahindi yake mpaka inawiri inavyostahili.

Watu wengi huona ni vyema kudungwa sindano kuliko kupewa dawa za tembe. Kwani wengi wanavumilia kumeza tembe, huweza hata kusitapika. Kwa hivyo wanaona ni vizuri wadungwe sindano, kwani wakidungwa sindano ni dawa tu yenye mwilini na kupona ni haraka.

waganga wengi huweza kutangaza kazi zao hata kwenye mibango na hutangaza ili kupata watu ambao watawahudumia ili waweze kujinufaisha au kupata pesa ili waweze kupata mahitaji yao wengi wao huwa hawajasoma

Watu wote hu hisi uchungu wanapodungwa sindano. Hakuna anayefurahia uchungu wa sindano. Hasa hasa watoto wadogo hulia sana na hii huwa inawapa tashwishi wazazi wao. Kina mama wanateseka sana wakati watoto hulia wao anaumia, wanasikitika. Hii ni ishara ya uchungu sana.

kunapowaka mahali inaweza kusababisha madhara mingi kwa hivyo ita wazima moto wakaja ili uzimwe , ikizimwa hautaweza kuadhiri watu na itakuwa ni raha kwa wale wanao

Ugonjwa wa korona inasababisha mtu kupata joto jingi mwilini ni vizuri mtu akipata ugonjwa kama kisa zozote zile, akimbilie kituo cha afya ndiposa aweze kupata matibabu na nufaa mwilini mwake.

Kitu huweza kusumbua mtu sana ni kuumwa na meno. Kuumwa na uchungu wa meno unazidi hata uchungu wa mtu anayepata mtoto. Ni vizuri sana kuwa waangalifu wakati tunatunza meno yetu tuhakikishe tusikule vitu vilivyo na sukari meno yetu yasije yakaharibika.

Mwanadamu wa kawaida huwa na meno takriban thelathini na mbili. Meno hayo akiyatunza vyema, huweza yakawa inavyostahili. Lakini akitumia vitu vilivyo na sukari nyingi, huweza kuharibu meno na hii kumletea shida na kusumbuliwa na meno kila dakika.

Aina ya tembe ambazo huweza kutumiwa kuongeza nguvu ya kiume, mtu anapokosa nguvu ya kiume anaathirika vibaya sana kwani hataweza kumhudumia bibi yake inavyofaa.

Kuna wadudu ambao wananyemelea mazao yakiwa shambani kama mahindi na kuharibu na hii inaleta hasara sana kwa mkulima kwani kiwango alichostahili kupata huenda kikapungua na hii ikaleta hasara kwa.

Moto husabababishwa na viberiti kuwashwa, unaeza tumia karatasi, unaeza tumia petroli kuwasha, ukiwasha unaweza moto unawaka na kuchoma vitu kuleta hasara, shule nyingi sana watoto ambao wanasoma shule za bweni, huchoma ama hata mabweni zao, huchoma hata madarasa, na hiyo husababisha hasara kwa shule zao.

Kuna pipa kidogo ambazo hutumika kuweka maji ambayo huoshwa mikono na maji hiyo huwa karibu naye kuna chupa kidogo iko na sabuni ambayo hutumika kuoshea watu mikono ndipo ziwe safi. Vitu kama hii huweza kuwekwa hospitalini, huweza kuwekwa hata maofisini na huweza kuwekwa shuleni ndiposa tudumishe usafi.

Ni vizuri kila wakati kuhakikisha tumechunga maji vizuri yasiweze yakaharibiwa, yasiweze yakawekwa madawa ambayo hayafai, ni vizuri kutumia maji iliyochemshwa ama maji iliyotiwa dawa ndiposa tujikinge na magonjwa mabaya.

Anapotaka kudunga mtu sindano, lazima kwanza aweze kutumia glovu ndiposa aweze kulizuia damu kutoka kwa mgonjwa isitoke na kuingichanganyika na damu yake, ambalo linaweza likasababisha magonjwa makuu. Ni vizuri kujua kuwa kuna kifuniko kuna kichupa ambacho kina dawa ambayo anatumia kuweka kwa sindano lake.

Anapoenda hospitalini anakumbana na upungufu wa damu mwilini huweza kupewa baadhi ya dawa ambazo zitaweza zikaongeza damu mwilini. Dawa ambazo zilikuwa zime ziko na iron ambayo itaweza kumpatia mtu damu asiweze kutafuta lini kuweza kuongeza damu.

Alafu wa miguu unaweza ukasababishwa na mtu kupata ajali. Wakati magari yanaendeshwa kwa mwendo wa kasi, huweza ikasababisha ajali ambayo hata huweza kusababisha wengine wapoteze hata viungo vya miili yao, hasa miguu. Ni vizuri kutembelea hospitali.

Hapa kuna daktari ambaye anaonekana kufurahishwa sana na kazi yake, na inaonyesha ishara ya kuonyesha kutosheka na kufurahia kazi anayofanya. Ni vizuri kwa kila mmoja kuifurahia kazi yake asiidharau kwani kazi ni kazi.

Mwuguzi ambaye kazi yake ni kuangalia meno, meno yako yakiwa na shida, unayapeleka hospitalini ikaweze kuangaliwa, kama imepatikana iko na mashimo mashimo, utaweza kupewa dawa ya kuoga, nyingine utaweza kung'olewa kama yanauma ndiposa uishi vyema.

Cherahani hutumika kushona nguo. Ni vizuri wakati nguo limeraruka liweze kupeleka kwa fundi kushonewa inavyostahili. Kuna vyarahani vinavyotumia stima na hivi ni vizuri na mafundi wanaotumia juu ya kutengeneza nguo waweze kutumia cherahani inavyostahili.

Ni kifaa ambacho kilionekana nchini Kenya wakati wa Corona inchini. Ni vizuri kufunika mapua kila wakati ili kuto sambaza ugonjwa homa wa mbavu.

Madaktari wanakuanga ni watu wakakamavu sana kwani hawananga uwoga. Kwa mtu mwenye uwoga hawezi akatumia sindano kuweza kupea dawa mgonjwa. Sindano sii rahisi kushika na kudunga mtu, inahitaji mtu mkakamavu, mtu asiye na uoga.

Mtoto anapodungwa sindano, unaonyesha mama yake hukasirika sana na huskia ule uchungu kama ni yeye mwenyewe anadungwa. Na hivyo ni vizuri kwa kila mwanamke kupewa heshima kwa kazi ambayo wanafanya ya ulezi wa watoto ambao si kazi rahisi.

mtu anapoona meno yake yameharibika, yamechakaa hutembelea kituo cha afya ndiposa hayo meno yaweze kubadilishwa aweze kuwekwa meno ingine yaliyo mazuri yaliyopendeza

Kwa nini tunavaa barakoa? Barakoa huvaliwa ndiposa tuweze kuzuia kusambaza homa kwa watu tulio karibu na wao. Pia unaweza kuvaa barakoa ndiposa uweze kuzuia vumbi lisilo likakufwata likaingia kwa mapua yako.

Mgojwa anapotembelea hospitali na kupewa dawa ni vizuri kuzingatia maagizo ya daktari asije akatumia dawa hizo vile visivyofaa, asije akatupa ata dawa hizo kwani akitupa dawa hizo itakuwa hasara kwa daktari.

Pipa hutumika kuweka maji, kuweka maji ambayo itakuja kutumika kwa muda baadae, ni vizuri kuhakikisha pipa hizo ni safi wakati maji imeisha, ni vizuri kuziosha ndisposa maji isiwe inakaa hapo na kuwa na vidudu vidudu na ni vizuri wakisha wanatiwa hata dawa, dawa itiwe kwenye maji ndiposa isije ikawa mbaya.

Ni vizuri dawa ambazo mtoto anapewa kufunikwa vizuri visije vikaingia hewa ,ni vizuri dawa hizo mama anapopewa aweze kutunza vizuri, aweke mbali mtoto asiweze kufikia kwani watoto wengi hawana akili wakiwa wachanga na wanaweza kunywa na ikawaletea madhara .

Vyumba vya dawa za unga za miti shamba. Dawa za aina hii huweza kupewa mgonjwa anapokuwa na shida maalum, akaweza kutumbukiza hata kwa chakula anapokula, anaweza mwaga unga kidogo kwa hii dawa kwa uji, ndiposa aweze kupona.

Daktari nchini mwetu hufanya kazi nzuri sana wakati mama anajifungua, anajitumia mhanga aweza kuosha huyo mtoto huenda anamvalisha nguo kumpatia mama yake aweze kumnyonyesha akimtayarisha kabisaa.

Mvua ikinyesha nyingi, husababisha barabara kukatika, na hii huweza ata kusababisha ajali. Ajali ikitokea huleta madhara kwa watu wengi kupoteza maisha yao na waeza kuachwa kuwa mayatima ambavyo sio vizuri.

ni vizuri kuosha mikono kabla ya kula na baada ya kutoka msalani kwani mtu anapokula chakula akiwa hajaosha mikono anaweza pata magonjwa ni vizuri kuzingatia usafi wakati wote

Kati ya wasichana waliofika katika siku za za hedhi ni vizuri kuweza kuwaelekeza vizuri jinsi wanavyo watakavyotumia vifaa ambavyo ni ya kustiri damu yao zisitoe. Vizuri hata kuwafundisha jinsi watakavyotumia pedi ambapo kinga damu hiyo.

Ni vizuri kutembelea daktari wa meno kila wakati, haswa meno yenye iko na shida, meno inafaa kuwa safi, haifai kudhoofika kwa jino, ili waweze kuangalia hali yako.

Akina mama ni watu ambao wako na bidii sana, utapata mama amebeba mtoto na wakati huo anaendea maji . Ni vizuri sana kusaidia akina mama hao. Wanaume wao wakiwa hawako kazini kuwasidia kuendea maji kama hawana watu wakuachia watoto wao , kwani wakibeba maji na mtoto aweze kuumia kifua.

Jamii wa wamaasai na wapokot na wapokoma, ni watu ambao wanakosa maji sana, kama kuna kiangazi na inagharimu usafiri kamili wa mwendo wa mbali sana kuweza kutafuta maji, wanaopata maji hufurahia sana na wanaweza kupeleka nyumbani na kunywa.

Mtu anaweza akapata ajali, akaweza kuvunjika mikono yake ikaonyesha kufura. Na hupelekwa hospitalini. Daktari anaweza akamweka bandeji ambalo linatumika kunyoosha mikono yake. Akipewa bandeji hii, pia huweza akapewa dawa ambazo zitatuliza maumivu.

Mgonjwa anapokuwa na ulemavu wa miguu hupelekwa hospitalini na kuweza kufanyishwa mazoezi ambayo, huweza kuinusha viungo vyake vya mwili hasa hasa katika nguo yake, ndiposa aweze kutembea kama alikuwa na shida yoyote.

Mtu anapokuwa na shida ya mguu ni vizuri akitembelea hospitali aweze kutii amri ya daktari, aweze kuinuwa mguu anavyoambiwa ndiposa mguu yake iweze kurudi na mazoezi anayostahili iweze kunyooka vizuri.

Mitungi ni vifaa ambavyo hutumika kuchotea maji, ni vizuri familia kuwa na mitungi mingi iwezekanavyo, kwani wakati maji imekuwa na shida, mtu akiwa amechota maji nyingi akaekeza nyumbani, yaweza kumsaidia ata wakati wa kiangazi, kwani maji hayo, ataweza kuyatumia kwa muda unaofaa.

Muarubaini ni mti ambao unatengenezwa dawa. Dawa ambazo watu hutumia kujitibu ndiposa waweze kujiepusha magonjwa kama ya malaria na magonjwa mengineyo. Kuna miti ingine pia hueza kupeanadawa ya kutibu magonjwa.

Daktari anavyotibu mgonjwa hutia dawa kwenye sindano kutoa kifuniko kuchota kidovu ili awezekudunga mgonjwa. mgonjwa mdung anadungwa aweze kupona mgonjwa aliye nayo.

Mganga hawezi akajiganga. Hii ina maana kuwa mganga ni mwenyewe hawezi akajitibu na uganga wake. Kwa hivyo yeye anaweza akahudumia watu wengine ila yeye mwenyewe shida zake anaweza akakaa nazo yeye mwenyewe kwa kukosa mtu ambaye ataweza kumhudumia.

Mafuriko huwa na hasara nyingi sana kwani maji yakiwa yamesambaa mahali huweza ata kusabambisha magonjwa. magonjwa ambaye huweza ata kuadhiri watu wengi kwani watu wengi huweza ata kufa na hii inaleta upungufu wa watu.

Gari likipata ajali uweza likasabambisha kifo cha watu wengi, kwa gari linalobeba petroli likipata ajali huweza likachoma ata maduka ata kuweza kuchoma ata vitu zinazouzwa sokoni. Ni vizuri kujiepeusha na magari ya aina hii yakipata ajali.

Zamani wakati hakukuwa na hospitali, kina mama wazee ndio waliotumika kuzalisha kina mama wajawazito, na hii ilisababisha kupata vifo vya watoto wengi kwani, wazee kina mama wengi hawakujua jinsi ya kuweza kufanya kazi hii.

Mtu anapopata ajali ya kichwa huweza kukimbizwa hospitalini, ndiposa aweze kupata matibabu kwa haraka. Kwani damu ikitoka nyingi kwa mwili inaweza ikasababisha kifo hata kwa mgonjwa huyo. Kwa hivyo ni vizuri wakati watu wanapata ajali waweze kupewa huduma ya kwanza ifasavyo na kwa haraka.

Mvua inaovyoyesha nyingi huadthiri, hali ya usafiri na magari mengi husombwa na maji na hiyo inasababisha vifo kwa watu wengi. Wengine wana acha vitu zao ikiwa na ukiwa na watu wengi kufa kwa maji.

daktari anapodunga mgonjwa sindano ni vizuri kuwa mwangalifu anapodunga asije akamdunga vibaya kwani mtu akidungwa mkono vibaya unaweza ukafura na una uvimbe unaoweza sababisha magonjwa mengine kama ya cancer

Wakati wa mafuriko barabara huwa mbaya sana. Na watu huteseka sana wanaposafiri wanao tumia bodaboda wanazimika na hata wengine wakaweza kuwasukuma nyuma ndiposa wanaweza kuvuka barabara ambayo inayoleta kuchelewesha vitu ambavyo wanasafirisha sokoni.

Wakati mwingine mtu anapoku lala, anaweza akaingiwa na mdudu kwa sikio ambayo itamwezesha hata kukosa usingizi. Mtu huyo anaweza akakimbilia hospitalini ambapo daktari atawajibika na kuweza kutoa kitu ambacho kimeweza kuingia kwa sikio lake.

Kipaza sauti hutumika mahala ambapo mtu anataka kupasha ujumbe fulani, na ikiwa kuna mkutano wa watu wengi, mtu anaweza kutumia kipaza sauti ndiposa watu wote waweze kusikia anavyosema.

Unapopelekwa hospitali unapokosa damu na kuna aina ya dawa ambayo daktari huweza kukupea ambayo inaongeza damu mwilini kwani bila damu binadamu hawezi akafaulu ni vizuri kuzingatia chakula ambayo inaingeza damu mwilini

watu wanaonekana wamepanga laini ili waweze kupokea chanjo , chanjo yenyewe inaweza kuwa chanjo cha ugonjwa wa korona uliofika nchini kenya , watu wengi walihofia sana kudungwa sindano ya korona kwani wengine hawakuamini kama korona ilikuwa ama ilikuwa ugonjwa wa porojo tu

Mafuriko katika mingi sana kwa mahali ambapo ni tambarare, mahali ambapo kuna milima milima hakuna mafuriko ya maji, kwa watu wengi wameweza kuingia huku ambao kuna milima wakitoka mahali tambarare.

Inaonyesha mwaka uliopita ilisababisha mafuriko mengi na jamii ya watu ya Wasomali waliathirika sana. Kwani watu nyumba zao zilisombwa na maji. Hivyo iliwafanya wengine wakose mahala pa kulala. Mizigo yao ikabebwa na maji, wakakosa vitu mingi.

Gari hununuliwa kwa bei ghali na pesa mingi sana hutumika inaponunuliwa . Na wakati gari limepata ajali ni hasara mingi sana kwa aliyenunua kwani pesa alizotumia kununua ataweza kupata tena.

Watoto wengi sana ofia sindano wanapopelekwa hospitalini na hivo husababisha wengi kulia sana ni vizuri mama kuwa mkakamavu anapopeleka mtoto wake ndiposa hawezi kumshika mwili paa sindano asidungwe mahali ambapo hapafai.

Ambazo hutengenezwa na mitishamba, sabuni hizi huweza kuondoa uchafu. Sabuni hizi pia huwezesha ata kuponesha magonjwa ya misuli, magonjwa ya mwili. Ni vizuri kuzingatia kununua sabuni hizi kila mara.

Ni vizuri daktari kuhakikisha shindano linapotumika linatupwa kwa choo au kwa shimo iliyochimbwa. Kwani watoto wachanga wakiona sindano kama hii ikiwa imetupwa mahali ovyoovyo wanaweza wakalitumia kudungana ambayo inaweza sababisha ajali.

Sehemu mingi nchini mwetu ikikosa mvua, huweza kukauka na kukaa na kiangazi hali hii husababisha hata wafugo wengi kufa na watu pia kutesa maisha yao kwani watakosa hata chakula.

Kina mama wanapopata watoto washughulikiwe ipasavyo kwa kuwapeleka hospitalini waweze kupata chanjo ambazo zinastahili ili kuwaepusha wasije wakapata magonjwa wanapoendelea kukua.

Maji ni kitu ya maana sana. Maji husababishwa na huletwa na mvua. Wakati hakuna mvua huwa kunaoneakana ni kiangazi. Na kiangazi huleta madhara mingi sana kwanza kifo kwa wanyama wanaafugwa. Kwa kuwa wafugaji wengi hueza kupoteza wanyama wao kwa kiangazi.

Mkulima akitaka aweze kupata mazao mema kwa mimea aliyoipanda lazima ajitolee muhanya kufanya kazi hilo. Lazima anyunyezie shamba lake dawa kama mazao yake anataka yawe mengi. Ni vizuri kuwajibika kwa kazi lolote lile ambalo watu wanafanya.

Hali ya mvua husababisha kuanguka kwa nyumba na hatari sana kwani inaweza ikasababisha hata vifo vya watu wengi na watoto wengi huwachwa bila wazazi, na wazazi wengi huachwa bila watoto wanapofukua na.

Wakati mvua imesha nyingi kuna watu ambao wamezoea kuweza kuogelea majini. mbali na kuna wale ambao wanaogopa kukanyanga maji kwa kutia kwa maji. kuna wale inakuwa ni jukumu lao la kufanya kazi hii na kazi hii iweze kuwapea hata mapato ya fedha na kuvukisha watu kutoka ngambo hii kwenda ngambo ingine.

Kuosha mikono mara kwa mara baada ya kushika uchafu ni njia mojawapo ya kuonyesha usafi na kuzingatiwa. Ni vizuri kuosha mikono kila wakati kwani wakati tunatembea, tunatembea, tunasalimiana na mtu anaweza akabeba uchafu. Unaweza ukatumia maji inayotiririka iliyoko pipa na kutumia sabuni wakati unaosha mikono.

Anapopeleka mtoto hospitalini ndiposa aweze kupata chanjo ni vizuri sana kumwangalia vizuri, kumshika vizuri kwani mtoto huyu akiachiliwa mikono anaweza akajitingiza na hata kumfanya daktari akadunga sindano mahala ambapo hapafai.

Watu wakipelekwa hospitalini wanahofia kudungwa sindano wengi hawapendi wanasema ni uchungu sana ni vizuri mtu kutii amri ya daktari ili ugonjwa isizidi na kuweza kumuumiza.

Mtoto anapofika hospitalini, daktari kwanza hurekodi jina lake, hivyo huweza kuuliza mama yake mahali ambapo panasumbua mtoto huyo, ndiposa aweze kumtibu mtoto huyo. Anapotibiwa mama yake huelezwa jinsi atakavyo muangalia nyumbani.

Mama wengi wanapopata ujauzito, wengi hupatwa na wasiwasi na kuogopa, na wengi wanaamua wakishatimia muda wa kujifungua huweza kufanyiwa upasuaji, kwani wengine huona ndiyo njia muafaka ya kuweza kuzaa kwa urahisi kuliko kuzaa kwa kawaida.

mtoto hawezi kuwa kama hajadungwa sindano, sindano ambazo mtoto anastahili kudungwa ni vizuri mama kumkimbiza hospitalini wakati wowote ule anapoona wakati wake umefika wa kudungwa sindano ndiposa aweze kuwa wakati inavyostahili na viungo vyake vya mwili viwe inavyo faa

Mtu anavyokuwa na shida ya jino hutembelea kituo cha afya na kuonyeshwa jinsi ya kuweza kulinda meno lake asipatwe na shida. Huonyeshwa jinsi watu wa kusugua meno jinsi hata ya kuweza kupiga mswaki meno mawe yasipate magonjwa.

Mvua iko na faida nyingi sana, na pia iko na madhara nyingi. Wakati mvua imenyesha nyingi, na maji kufunguliwa kwa dam , hii inaeza sababisha mafuriko. Na mafuriko yanaweza yakasomba hata majengo ya nyumba, mijengo mingi sana. Na hii hata ikasababisha watu kupoteza vitu zao ikiwemo meza, ikiwemo viti. Vitu hata vya nyumba vinaweza kupotea.

Hakuna kitu humpa mwanamke raha kama kuona anajifungua mtoto akiwa salama. Wengi hupatwa na raha sana na kuweza hata kuweza kuwapatia majina ya furaha, majina yanayoonyesha heshima kwa watoto wao na hivi hawa wanawake huweza kuheshimika pande zote.

Mama akiwa mjamzito mpeleke hospitalini ndiposa aweze kujifungua. Vizuri mama akijifungua akuliwe anachofaa, kupewa vyakula vinavyofaa, mtoto wake angaliwe inavyofaa, achungwe asipate magonjwa ya kadhia yake nawe mtoto wake.

Mgonjwa yuko na ugonjwa hospitalini wanahofu kwani hofu ya maisha yake. Huenda akafaa. Huwezi kuwa na mawazo ni mradi Mungu amusaidi aze kuishi. Mungu tu umsaidie na kuishi.

Chupa ambazo huwekwa dawa ya kudunga watoto sindano huweza kufunikwa vyema inavyostahili kwani licha ya kukosa kufunikwa vizuri mtoto anaweza kukutana nayo na akamwaga na hiyo ikawa na hasara.

Unapopata ugonjwa wowote. Ni vizuri kuwa na jinsi kutembelea kituo cha afya kila stahili kujua hali, unajitolea dongo, vioo ili usiogope chochote kile. Ndiposa ugonjwa ilikubali kutoka kwa mwili.

Kote kuna shida ya maji, watu hugaramika ata kuenda kuchota maji mtoni, na mto kama huu huwa hatari sana kwani mtu anaweza angukiwa ata na ukuta akiwa ndani ya shimo kama hiyo akichota maji, na hii ni hasara na inaweza kuwa, kusababisha ata kifo.

Mama wanapozaa mtoto akiwa bado hajaweza kufikisha umri ambao anafaa, Hupatwa na wasiwasi na kujiuliza kama mtoto wake ataweza kufaulu. Ni vizuri kuwatia moyo, kumuombea mwenyezi mguu, watoto wao waweze kuwa vinavyofaa.

Watu siku hizi wamehamia utumizi wa madawa ya miti shamba, kwani yanaaminika kutibu kwa haraka kuliko hata dawa zinazotolewa hospitalini. Kuna madaktari maalum ambao wanatengeneza dawa hizo.

Anapotumia sindano kudunga mgonjwa, ni vizuri awe mwangalifu na ndio maana wamepelekwa shule wakaelimishwa, wakapata akili ambayo inawawezesha kujua ni jinsi gani anaweza akishika sindano hilo na kulitumiya kudunga mgonjwa. Si ni vizuri awajibike kazi yake.

Anapozaa mtoto akizalia hospitalini dakatari huweza kumuelimisha na kumuwezesha kujua anavyoshika mtoto huyo na kumnyonyesha, jinsi atakavyo mlea. Anafaa awajibike ajue mtoto huyu anafaa amnyonyeshe kwa muda wa miezi sita.

Mtu hupelekwa hospitalini anaposumbuliwa na meno, kusumbuliwa na meno inasababishwa na kula vyakula vya sukari mingi, vyakula hivyo ni kama vile keki na peremende, ni vizuri kujiepusha na aina hiyo ya chakula visje vikaaribu meno yetu.

Maji yanamatumizi mengi sana. Maji inatumika kufua nguo, wakati mtu anafua nguo anahitaji sabuni. Maji pia hutumika kupika chakula, mtu anapopika chakula ni vizuri kuzingatia kutumia maji inayotakikana, kiwango cha ambavyo inastahili isiweze kuharibu maji.

Kila wakati watu wanapoosha mikono shuleni, uhakikisha wanaosha mikono wakitumia sabuni, kuosha mikono wakitumia maji ambayo yanatiririka, sio maji ambayo yako kwa besheni kwani maji yakiwa kwa besheni chafu unaweza toka ukingia huko na maji hiyo hiyo ikaweza kuosha mtu mwingine ambayo sio safi.

Wakati janga kama hili la mafuriko limetokea mahali, huduma kama za hospitali zinasimamishwa na wagonjwa wengi wanateseka kwani madawa yanaweza kuwa yamesombwa na maji. Wagonjwa pia watakosa mahali pa kupitapitia iposa waweze kufikia hospitali hizo.

Mtu anapozaliwa huwa na ngozi ya kupendeza huwa bado hajabadilisha ngozi yake anapoendela kukua mtoto huyo huweza kubambuka ngozi yake na kupata ngozi ambayo atakuwa ameishi nayo. Ni vizuri kuzingatia usafi wa mtoto anapoendelea kukua.

Anapo cheza anaweza akaingiliwa na kitu kwa pua lake. Hii, wazazi wakishindwa kukitoa, watampele hospitalini ndiposa madaktari waweze kukimtoa. Kikishindikana pia, atapelekwa hospitali kuu ambayo itatumia utaalamu wote kuweza kuitolewa.

Wakati mvua inanyesha nyingi kunakuwa na mafuriko na mafuriko yanaweza yakasababisha magonjwa, kwanza magonjwa yanayoletwa na maji, magonjwa kama hayo yanaweza yakasababishwa na vifo vya watu. Ni vizuri sana kuangalia mahala pa kujenga nyumba, pasion mahala ambapo maji iki mvua ikinyesha mafuriko yatakuwa.

Mutu anapokuwa na shida ya miguu. Mguu ikawa inaneema kila dakika. Ukienda hospitalini daktari atachukua jukumu hilo la kuweza kunyoosha miguu yake, na hivi mtu anastahili kuwa mustaimilifu aweze kuvumilia ndiposa aweze kupona.

Mgonjwa akiwa katika hali mahututi huweza kutiwa kifaa ambacho huweza kutia hewa mwilini, na hii husababisha watu wengi kuogopa, kwani wanaofia mtu akiwa kwa hii huenda akafa, huzikwa.

Mganga anapofanya kazi yake huwa anatumia vifaa mbali mbali, vifaa hivi huweza kutisha sana sana kwa watoto wadogo ambao hawajazoea kuviona. Waganga hufanya kazi hii ndiposa waweze kujipatia mapato ana waweze kujitegemea.

Mtoto anapozaliwa akiwa hajafikisha umri ambao unastahili huweza hata kutiwa katika kifaa ambacho humwezesha yeye kuchungwa na kuangaliwa vizuri atakaa mpaka atakapofikisha umri ambao unastahili. Mtoto huyo mama yake hupatwa na wasiwasi sana wakati ameona mtoto wake ametiwa kwa kichumba kama hiki.

Hakuna kitu humpa mama raha kama kuona amepata mtoto, hasa hasa wale kinamama ambao huweza kukaa kwa muda mrefu bila kupata watoto mama hao. Huweza kupata shida sana kwani wengine huchekelewa na marafiki.

Shule ni muhimu sana kwani ndiyo inayofundisha watoto kuwajibika na kujua usafi. Mtoto akienda shule anafundishwa jinsi ya kuosha mikono yake na sabuni, ndiposa aweze kuondoa uchafu, uchafu ambao ukishaingia kwa mwili wake unasababisha magonjwa.